Mwanaume amevaa shati la mistari na suruali nyeusi akiwa ndani ya greenhouse kubwa yenye mimea ya strawberry. Anachunguza matunda yaliyoiva kwa makini akionyesha umakini katika ukaguzi wa mazao. Mazingira yanaonyesha kilimo cha kitaalamu na teknolojia ya kisasa.

Mizizi ya mimea mrefu imezama ndani ya maji yaliyojaa virubisho huku sehemu ya juu ya mimea ikishikiliwa na vikapu vya wavu vilivyojaa kiunga cha ukuaji vibuto vya hewa vinaonekana juu ya maji vikionyesha mfumo wa hewa unaosaidia mzizi kupumua, muundo huu ni wa hydropiniki inayoonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo bila kutumia udongo.

Mkulima amesimama ndani ya chafu akihudumia mimea iliopandwa kwa safu za wima. Mimea ya majani yenye rangi ya kijani kibichi imepangwa kwenye vyombo vilivyowekwa juu ya kila mmoja. Muundo wa paa la plastiki unaonyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo. Mabomba na miundo ya kusaidia mmea inaonekana ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa.

Trekta ya kijani ikivuta jembe la kulima huacha mistari ya udongo uliopinduliwa. Ikionyesha maandalizi ya shamba kwa ajili ya kupanda mazao. Mtu mmoja anaendesha tractor kwa umakini, huku mwingine amesimama karibu akifuatilia kazi hiyo.

Wanawake wawili wamevaa mavazi ya kazi na glavu wakivuna mboga aina ya letuche kwenye shamba la kisasa lililofunikwa na plastiki ya green house .Wanaweka mazao ndani ya vikapu vyekundu cha plastiki kwa uangalifu wakifanya kazi kwa ushirikiano katika mazingira safi ya kilimo cha kisasa.

Ndama wengi wa maziwa wamo ndani ya banda lenye paa juu na madirisha ya kuingiza mwangaza. Wamefungwa kwenye vizimba vya chuma wakiwa karibu karibu kila mmoja akiwa na tap ya njano sikioni.

Shamba kubwa la strawberry linaonekana likiwa limefunikwa na plastiki. Mistari mirefu ya mimea ya strawberry imeongezeka vizuri na matunda machache yanaanza kuonekana. Njia ya udongo imezunguka katikati ya shamba.

Shamba kubwa limepandwa kwa mistari ya mimea ya kabichi inayomea vizuri kwenye udongo uliolegezwa. Kila mstari una nafasi sawa kati ya mmea na mmea kuonyesha upangaji mzuri wa kilimo. Mandhari ya kijani inaenea hali na miti inazungukwa eneo hili. Anga ni safi sana.

Ndani ya chumba cha greenhouse kuna safu ndefu za mimea ya kijani iliyopandwa kwa mistari ya kupendeza. Kila mstari umetenganishwa na njia ya mchanga na umetandikwa plastiki nyeusi kuzuia magugu. Muundo wa paa la plastiki linalopitisha mwanga unahakikisha mimea inapata joto na mwangaza wa kutosha kwa ukuaji bora.

Mabomba meupe marefu yamewekwa ndani ya mtaro mrefu uliokua umechimbwa ardhini. Pembeni ya mtaro huo mashamba makubwa ya mazao ya kijani kibichi yanaenea pande zote mbili. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika likionyesha mradi wa umwagiliaji au miundombinu ya maji nchini chini ya jua kali.

Mifereji ya umwagiliaji ya kisasa imesinikwa shambani huku bomba la chuma likiwa na kichwa cha sprinkler kinachonyunyiza maji kwa mimea miwili iliyopandwa kwa mistari nadhifu upande wa kulia na kushoto wa bomba. Udongo unaonekana kuwa na rutuba na maji yanaendelea kunyunyuza kwa usawa.

Mimea ya kijani imepangwa kwa safu mashambani ikinyunyuziwa maji kupitia mfumo wa umwagiliaji matone. Mabomba meusi yameunganishwa vizuri na yana matundu madogo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mimea ya mboga imepangwa mstari wa mstari ikichipuka kwenye ardhi yenye rutuba, mirija meusi ya umwagiaji imetangwa vizuri ikiabiria maji ya kufikia mimea bila kupotea. Mandhari ya nyuma ina kijani cha kichaka na miti ikileta hisia ya utulivu.

Shamba linaonyesha mfumo bora wa umwagiliaji kwa mtaro, maji yakisambazwa kutoka kwa mabomba mawili mmea changa imechipua kwa ustadi. Mazingira haya yanasisitiza kilimo cha kisasa.